Kibao cha wizara ya elimu, kinachoonyesha Shimo la Tewa Shule, anwani zake na sanduku la posta, kuonyesha shule hiyo inapatikana eneo la Mombasa, karibu na gereza la Shimo la Tewa, ni maarufu, likapata jina hili.

Kwenye uhifadhi wa nyaraka rafu inaonekana kuwekwa faili za rangi tofauti tofauti. Pia rafu hii ikona namba labda kuashiria mtu kuweza kutafuta kile anachotaka kwa haraka.

Hapa ni darasani viti vinaonekana kuwa vimepangwa vizuri, na mazulia yaliyo dirishani huku yamefunguliwa ndo mwangaza uweze kuingia. Nyuma ya kule wanafunzi wanakostahili kukaa kunaonekana tarakilishi ikiwa ni ishara kuwa labda hii ni darasa la kwanza kufundisha wanafunzi mambo na kompyuta.

Hapa ni darasani, kwenye ubao kuna maandishi yanayosomwa kama ajenda ya mashindano ya kuogelea inayo husu walimu. Inaonekana kuwa walikua wakijadiliana kuhusu mahali watapokutana jinsi watakavyokuwa wakishiriki katika mashindano hayo, na vile watakuwa wakituzwa kwenye mashindano.

Wachezaji wa mchezo wa ndondi walio na ulemavu wakiwa wamekalia viti vya magurudumu wanaonyesha umaarufu wao katika mchezo huu huku wakisherehekea pamoja na makocha wao na aliyekuwa gavana wa kitambo wa Nairobi, gavana Mike Sonko.

Hapa ni kwenye uwanja wa michezo. Kwenye mashindano ya watu walio na ulemavu wa mguu. Mwanamke aliyevaa jezi ya kinya anaonekana kupiga kiti chake cha magurudumu ili kushiriki kwenye mashindano yale.

Ukurasa wa kwanza wa kitabu cha somo la mazingira kinachotumika na wanafunzi wa daraja la pili kwa masomo ya CBC , hichi kitabu kinaonekana kumilikiwa na mwalimu anayeitwa Joy ili kuweza kuwafundisha wanafunzi wake.

Ukurasa wa kitabu unawafundisha watoto kuhusu vyombo tofauti tofauti vya usafiri. Kunaonekana gari la lori na gari la moshi na pia baiskeli ambazo zinaelezea jinsi hivi vyombo vya usafiri vinavyotumika.

Mshindani aliyevaa jezi nyekundu iliyoandikwa Kenya na pia kufia akiwa kwenye mashua anapiga bawa lake lisonge mbele. Inaonekana kuwa kwenye mashindano ya kupiga makasia akionekana kuangalia mbele kama vile kuwania ushindi.

Mlango wa rangi ya hudhurungi unaonyesha wanaofaa kuingia hapa ni wanafunzi wa kidato cha 1R umefunguliwa ukionyesha matokeo ya kutokana na kupigwa na miale ya jua kwa muda wa kiasi kidogo rangi imeweza kutoka.

Uwanjani kwa michezo ya kitoto. Kuna bembea mbili zilizopakwa rangi nyekundu na nyeupe. Kando yake kuna mchezo wa kuparaga na pia kuna ukuta uliozingira uwanja huu. Hapo kwa ukuta kuna chumba kama cha kuku ama wanyama na kuna tanki la maji la kuweza kuwekea wanyama maji ya kunywa.

Ukuta ulio na maandishi ya Mama Ngina shule ya upili ya wasichana mbele ya ukuta huu kuna wasichana wawili wanafunzi, mmoja amesimama mwenzake amesimama wote wana mabagi mgongoni wanakaa kama kisubiria wazazi waje wawafate ili waweze kuenda kupokea matibabu.